Ni shamba la migomba midogo na mikubwa baadhi ya migomba ni ya kijani na bado haijakomaa huku mengine ikiwa mikubwa na yenye majani mengi labda ikiwa na matunda. Ardhi inaonekana kuwa na mimea michache na udongo na hakuna anga la mawingu juu. Hii inaonyesha eneo ya kilimo cha ndizi.

Mahindi mengi yaliyokobolewa ya kukaushwa yakiwa yamening'inizwa kwenye kamba au waya ndani ya chumba kinachoonekana kuwa gala au sehemu ya kuhifadhi chakula, mahindi haya yamepangwa kwa safu ndefu.

Rundo la kishamba kikubwa cha ndizi za kijani zikiwa zimetundikwa .Ndizi hii bado hazijaiva kabisa na zimepangwa kwa namna inayoonyesha ziko tayari kwa usafirishaji au uuzaji.

Ngombe ya rangi ya nyeupe na nyeusi akiwa amefungwa na mama ambaye amevalia longi ya buluu na viatu veupe akiwa anakamua ngombe kwa chombo cha kukamulia.

Hii ni mgomba au shanzi ya ndizi iliyopangika kwa utaratibu, hii ni ndizi ya kijani kibichi, machani yanaonekana ni ndizi yenye hazijaiva kikamilifu.

Kuna mkulima ambaye ako kwa shamba ambaye anaangalia mazao yake ya ndizi ambaye imefunikwa na karatasi, mkulima huyu amevaa kofia nyeupe, miwani na shati aina ya buluu ya mikono mirefu.

Mwanaume amevaa sare za kijani kibichi akikamua ng'ombe. Ngombe huyo ana rangi ya kahawia naingine tofauti, inaonekana umefungwa na mwanamke huyo anakiatu cha asubuhi na ngome na anatumia mikono yake kukamua maziwa kwenye ndoo nyeupe iliyo wekwa chini yake.

Shamba la migombo iliyobeba ndizi nyingi zikiwa bado hazijaiva yenye rangi ya kijani kibichi, mwanamke moja amevaa kofia nyekundu na fulana nyekundu, anasimama mbele ya mgombo hii, anaonekana akichunguza ndizi akiwa anafanya kazi shambani.

Watu wawili waliovalia mavazi meupe yanayofanana sare za maabara wa kike na kiume, Mmoja ameinamisha mwili akishughulikia jamaa fulani, inaweza kuwa wanashughulikia utafiti au majaribio au ukusanyaji wa sampuli katika mazingira yanayohitaji usafi.

Shamba la ndizi. Mgomba ya ndizi mbichi inapangwa kwa rundo kubwa . Vikiwa bado havijeiva katika shamba la mgomba.

Hii ni mgomba la ndizi ambalo limepangwa kwa utaratibu, ziko tayari kusafirishwa ama kuuzwa. Kuna mtu ameshikilia mgomba moja huku akitabasamu nyuma ya gari.

Mwanamume mmoja anaosha ng'ombe.Ng'ombe mmoja mwenye rangi nyeusi na nyeupe amefungiwa ananonekana kusubiri kuoshwa na mwingine mwenye rangi ya kahawia ananyunyiziwa maji au dawa na mwanamume ambaye ameshikilia mfereji.

Ni mikate ya chapati au pancake ikiwa inatayarishwa kwenye chombo kikubwa chenye umbo la duara labda sufuria ya kubwa. Mkate hio inaonekana ikiwa bado haijaiva kikamilifu na inazungukwa na kioevu.

Huku ni barabara ambayo gari aina mbalimbali zinapitia. Kuna lori, kuna gari ya nyeupe, kuna mwendeshaji bodaboda amebeba maziwa kwa mitungi ya chuma.

Hili ni shamba la ndizi ambalo liko na majani madogo madogo zikiwa zinaonekana kua ya rangi ya kijani kibichi. Majani haya vile vile yanaonekana kua yako na afya.

Ng'ombe wawili wamelala chini wamepumzika au wamelala usingizi wamelala karibu na mmoja mwingine mwenye ardhi yenye mchanga au udongo.

Mimea kadhaa ya migomba uliopandwa kwenye udongo mwekundu, migomba hii inaonekana ikiwa katika hatua mbalimbali za ukuaji, baadhi zikiwa mrefu zaidi na mengine mifupi. Kuna majani mbali ya kijani kibichi na maua inaonekana.

Kuna rundo la ndizi nyingi ambazo bado hazijaiva kikamilifu. Zikiwa na rangi ya kijani kiblu, zimeungana kwenye shina lake zikining'inia na baadhi ya majani makubwa ya mgomba yanaonekana nyuma yake.

Ni kitu kikubwa chenye rangi jeupe juu ya kichungi. Kinaonekana kama krimu ya maziwa. Chakula kimewekwa vizuri sana kikiwa ndani ya kichungi chenye matundu madogo. Chungi hicho kimefunikwa na plastiki ya rangi kijani.

Kuna kundi la migomba imebeba ndizi mbichi zikiwa bado zimetundika kwenye miti. Migomba hiyo imezungukwa na mimea mingine ya kijani kibichi na miti, ikionyesha mazingira ya kilimo na

Rundo la ndizi mingi ambazo hazijaiva kikamili zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Zimeungana kwenye shina lake zikiningingia na baadhi ya majani kubwa ya migomba yanaonekana nyuma yake.

Ng'ombe wawili wadogo au ndama wakiwa ndani ya kitala au zizi linaloonekana kuwa na kuta za nyuma, wote wawili wana rangi ya kahawia, ndama moja yuko mbele akitazama mbele na mwingine yuko nyuma .

Mkulima anavua ndizi zake zenye ziko na rangi kibichi, ingine imeiva yenye imepangwa juu ingine ya chini hazijaiva vizuri, mkulima Ako na kofia nyeusi na shati ya bluu.

Hizi ni gomba la ndizi ambazo zilivunwa kabla haijafika wakati mwafaka. Hazijakomaa na bado hazijaiva na zinaonekana kudhohifika kiafya. Migomba hizi ni nyingi na zimepangwa ziko tayari kusafirishwa.

Kuna ng'ombe kadha, wengine wao wakiwa weusi na weupe. Wakila malisho kutoka rundo la nyasi au majani makavu. Mbele kuna mfuko mkubwa wa chakula cha mifugo uliyo andikwa bonte

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamesimama karibu na mmea mkubwa wa migomba uliobeba ndizi mingi mbichi. Watu hao wanaonekana wakivuna kama wakikamua ndizi hizo. Mambo yanaashiria shamba au bustani ya migomba.

Mkulima anaangalia ndizi yake ambayo hiko kwa mgomba amevalia miwani huku akionekana kuwa amevalia shati ya kaawia suruali nyeusi na soda ya samawati.

Hii ni shamba ya ndizi ambayo imepakwa kwenye laini, inaonekana kuwa imezingatia utaratibu fulani na kuna mfereji unaosambaza maji, mandizi haya ni ya kijani kibichi na njano kwa umbali.

Kuna mwanamke mzee amesimama karibu na migomba yenye ndizi nyingi ya kijani. Anaonekana amevaa nguo zenye rangi ya kahawia au udongo. Anaonekana kutabasamu kidogo na kutoa hisia ya kulebeka. Mazingira yanaonekana kama shamba la bustani ya migomba ya ndizi.

Kuna mkono wa mtu ambaye umeshika rundo la ndizi. Ndizi hizi zimetawanyika katika mfumo wa matatu tofauti kulingana na ukomavu wao. Kundi la juu lina ndizi za manjano zilizokomaa. Kundi la kati lina ndizi za kijani kibichi ambazo hazijakomaa. Na kundi la chini ndizi zenye zinaonekana manjano pia zimekomaa.

Hili ni eneo la kuuza maziwa, gari la maziwa limeegeshwa kando, huku mwanabodaboda ameegesha bodaboda lake na anafungua mitungi ya chuma la maziwa.

Kundi kubwa la ndizi changa ambazo bado hazijaiva zikiwa zimeunganishwa kwenye mikungu mingi. Ndizi hizi zinz rangi ya kijani kibichi na zimepangwa vizuri zikiwa tayari kwa uuzaji ama zinataka kusafirishwa.

Hii ni ndizi ambayo imepangwa kwa utaratibu kwa ajili ya kupandwa. Ziko na afya nzuri huku majani ikiwa na rangi ya kijani kibichi huku vijikaratasi ambazo ndani ni nyeusi.

Ambayo ina rangi nyeusi na nyeupe akikamuliwa maziwa na mwanaume, mwanaume huyu amekaa chini na anaonekana akishika chombo cha kukamulia maziwa, huku maziwa ikionekana ikimwagika ndani ya chombo hicho, ng'ombe amesimama kwa utulivu.

Hapa tunaona ndizi ambayo imefungwa juu ya gari, inaonekana kwamba gari inasafiriwa Hizi mgomba za ndizi, kutoka mahali moja mpaka mahali nyingine, huku zikiwa zimefungwa kwa ajili ya isianguke.

Ni ng'ombe kadhaa wakiwa wamefungwa na wakiwa katika eneo la kulisha au zizi labda katika shamba la ng'ombe wa maziwa au wa nyama. Mtu mmoja anaonekana akipiga hosea ng'ombe maji kwa kutumia hose akionyesha shughuli za kawaida za utunzaji wa mifugo.

Hii ni shamba la ndizi ambapo tunaona ndizi yamepandwa kwa utaratibu fulani. Ndizi yenye iko mbele inaonekana iko na migomba imeweka ndizi ambazo hazijakomaa kikamilifu.

Huyu ni mkulima ambaye anakagua vitu vyake shambani Kando Kuna majani ya maembe huku katikati ni mimea ya ugunde huku kando Kuna mahindi , mkulima huyu amevaa nguo ya kala nyekundu.

Ni eneo la shamba ua kilimo ya shina la ndizi ambayo yamepandwa hizi majuzi. Yanaonekana kuwa na majani ya kijani kibichi huku chini inakaa haijapaliliwa.

Ni eneo la mashamba au kilimo Kuna mimea mingi ikiwemo milema ya matunda ya ndizi na mimea mingi inayofanana na majani au miwa, udongo mwekundu inaonekana katika Baadhi ya maeneo hasa upande wa kulia.

Kuna kishanda kikubwa cha ndizi cha kijani kibichi zikiwa zimetanda kwenye mti wa ndizi. Ndizi hizi zimeungana pamoja na zimeanza kukomaa lakini bado hazijaiva kikamilifu. Sehemu ya chini ya mti wa ndizi pia inaonekana na majani machache kijani yanayooneka leo.

Hapa inaonekana kuwa jikoni Kuna wamama ambao wanabagua chakula Kuna mwingine anaiwekea sahani huku wengine wanangojea kupewa chakula hichi.

Mwanamke anakamua ng'ombe, mwanamke huyu amevaa kofia nyekundu na nguo nyeusi. Inaonekana ameketi chini ya ng'ombe, ng'ombe huyo ana rangi ya kahawia nyepesi na anaonekana akiwa ndani ya zizi. Nyuma ya ng'ombe kuna miundo za mbao labda sehemu ya zizi.

Ni eneo la nje lililofunikwa na mimea na ardhi. Kitu kikubwa cha rangi ya kijani kibichi kinachofanana na mti au ndizi kimekatwa kwa uamuzi mrefu kimelala chini. Kikiwa kimeunganishwa na waya au kamba. Kuna mimea mingi mirefu inayoonekana nyuma yake.

Kuna watu wanne wamesanyanyika karibu na mahindi au nafaka nyingine iliyomwagwa chini pengine ikikaushwa juani. Kuna watu watatu wanaonekana wazi. Mmoja amesimama mbele akiwa ameshika kijiti na wengine wamekaa au wako katika hali ya kuinama nyuma.

Sehemu ya chini ya ngombe ikionyesha miguu na maziwa. Huku kifaa cha kukamua maziwa kikionekana kikiwa kimeunganishwa kwenye chuchubza ngombe. Kifaa hicho kinaonekana kuwa cha kisasa labda mashini ya kukamua maziwa.

Ni shamba la ndizi ambalo linaonekana kuwa haijakoma, limepandwa hivi karibuni. Inaashiria kuwa zimepandwa kwa utaratibu na zikona afya.

Ni mkono ya mtu ambayo imeshika ndizi ambayo imetolewa maganda ambayo haijaiva vizuri, pia kuna ndizi zenye ziko kwa mgomba ziko kando ya mkono zikiwa zimewekwa kwa uso.

Ni mtaalamu wa afya ambaye anaikagua dawa anayo kwa mikono yake, amevaa glovu ya buluu, unifomu yake ni nyeupe, barakoa ni buluu na neti ya kichwa ni buluu.

Hii ni shina la ndizi lenye migomba. Hii ndizi bado ni mbichi na inaendelea kukomaa huku majani ya kijani ikiwa ni machache.

Hii ni kikapu ambayo kimeshonwa kwa kutumia, mimea, inatumiwa kueka bidhaa mbali mbali ikiwemo, unga, chakula, au matunda, kikapu hiki, kiko na unga, ndani.

Kuna mwanaume mzee labda mkulima wa maziwa akimimina maziwa kutoka kwenye mtungi moja mkubwa wa chuma kwenye mtungi mwingine, inaonekana kuwa chombo cha kukusanya maziwa. Mwanaume huyo amevalia koti la rangi nyeusi na shati nyeupe na ana tabasamu usoni akionyesha kuridhika kazi.